Mtu wa kike ambaye ni mkulima amechuchumaa huku akimkamua ng'ombe wake ambaye amemfunga miguu za nyuma kwa kamba. Chini ameweka ndoo ya samawati ambayo anakamua maziwa yakiingia ndani.

Ndizi ambayo haijakomaa, ipo mgombani. Matawi ya ndizi hiyo ambayo ni ya kijani kibichi, yako kando, mengine yako chini, mengine yako juu.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja ambaye amevaa gwanda maalum la kazi yake ya ukulima. Mbele yao wapo na ndizi kadhaa ambazo zimedhalilishwa kwa foleni na mfumo maalum.

Mkono wa binadamu mweusi, umeshika ndizi ambayo imegombolewa kutoka kwenye magomba yao. Chini yake kuko na gomba na ndizi zingine ambazo bado hazijagombolewa kutoka kwenye magomba lao.

Mtu mmoja ambaye ameshika ndizi iliyogombolewa katika mkono wake wa kulia na gomba la ndizi hiyo, katika mkono wa kushoto. Kando yake kuko na ndizi ambazo hazijagombolewa za rangi ya kijani kibichi. Chini kuko na sahani ya samawati.

Mtu wa kiume ambaye amevalia gwanda la kinjano, mgongoni amebeba kibuyu kilicho na maandishi ya parasite , anamtibu ng'ombe mweusi aliye na madoadoa meupe. Ng'ombe huyu ameinua kichwa chake juu.

Mimea ya ndizi iliyopandwa kwenye foleni za rangi ya kijani kibichi, zipo kwa wingi, kwa mashimo yaliyochimbwa kwa madhumuni ya upanzi wao.

Mhudumu wa afya amevalia gwanda la kijano. Mgongoni amebeba mtambo wa kunyunyizia dawa. Anashughulikia ng'ombe mweusi na mweupe ambaye yuko katika zizi.

Mkulima wa maziwa ambaye amevalia barakoa nyeusi na gwanda maalum la samawati na glavu nyeupe, viatu vyeupe anakoroga katika mitungi ya chuma inayoaminika kuwa zimebeba maziwa.

Wakulima wawili wapo wanashughulikia ng'ombe zao . Mmoja amevalia gwanda maalum la wakulima ambalo ni la samawati, anakamua ng'ombe yake kutumia mikono zake zote miwili . Ng'ombe ambaye ni wa rangi nyeusi na madoadoa meupe.

Mtu wa jinsia ya kiume amechuchumaa, chini kuna ndoo ya samawati au bluu. Ng'ombe wa rangi nyeupe aliye na pembe zilizo kubwa amesimama anakamuliwa maziwa.

Mtu ambaye amevalia barakoa ya samawati na miwani na glavu za samawati amevalia gwanda jeupe ambalo linatumiwa na wakulima na wahudumu wa afya.

Ng'ombe weupe na weusi wako katika sehemu yao maalum ya kukamuliwa na vifaa vya kukamua vya kisasa. Wakulima wamevalia mavazi maalum ya kuwashughulikia ng'ombe hao.

Watu watatu; mwanamke mmoja ambahe amevalia koti jekundu amebeba mtoto aliyevalia nguo ya samawati. Mwingine ameshika panga anakata ndizi ambayo imeshikwa na mwanamke aliyevalia koti jekundu.

Mwanamume mmoja yupo shambani kuliko na ndizi. Amevalia long'i nyeusi. Ameushika mtambo ulio na vitu vyeupe huku umesimama kondeni kuliko na ndizi.

Mtu ambaye ni mwanamke, amevalia mavazi meusi. Amechuchumaa shambani, ambako kuna mahindi ambayo ni machanga, yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mitambo miwili ya kisasa ya kukamua maziwa kutoka kwenye ng'ombe imeelekezwa kwenye matiti ya mnyama huyo ambaye ni mweusi na mweupe, yuko mahali spesheli pa kufanyika shughuli hii.

Mtu wa jinsia kiume ambaye amevalia mavazi meusi na amebeba ndizi moja, huku zingine kadhaa zikiwa chini. Kando yake kuko na gari nyeupe.

Watu wawili wako zizini pamoja na vifaa vya kukamua vya kisasa. Wanashughulikia ng'ombe zao weusi na rangi ya weupe zikiendana.

Mtu mmoja ambaye ni mkulima yupo katika sehemu yake ya ukulima. Anakagua ndizi yake ambayo imefanya vyema, ambayo pia ni ya rangi ya kijani kibichi.

Wanawake ambao wameketi kwa magunia. Wapo mmoja amevalia sweta. Amejishika mikono ndani ya hio sweta. Mbele yao wapo na ndizi ambazo zimepangwa katika sehemu mbili.

Watu wawili wako wanamwaga maziwa kwenye vifaa maalum vya kuyabeba, vilivyowekwa kwenye pikipiki.

Mkulima wa kisayansi anafanya utafiti wake kutumia madini mbalimbali, huku amevalia magwada maalum ya watu wanaofanya utafiti ambayo ni ya samawati.

Watu wa kiume wamesimama mmoja ameshika jembe katika mkono wake wa kulia kwenye mkono wake wa kushoto ameshika mgomba wa ndizi anaoupanda ardhini. Wawili wamesimama wamejishika, kwa umbali kunaonekana pikipiki ambayo nambari yake ya usajili haijaonekana vizuri.

Mtu wa kike ambaye amevalia gwanda maalum la ukulima ambalo ni jeupe, yupo anaangalia maziwa yake ambayo yanatoka kwenye mtambo mmoja yakielekea kwenye mtambo mwingine. Ameshika kifuniko ambacho kinatumika kufunika mtambo ambao unaingiza maziwa.

Ng'ombe mweusi na madoadoa meupe, amefungwa kamba shingoni na kwenye mti. Amesimama huku ngozi yake ikionekana ikiwa imeugua madoadoa. Ng'ombe huyu anaonekana pia kuwa mdhaifu wa afya kwa kuwa amekonda.

Mwanamume mmoja ambaye amevalia shati la samawati, kofia nyeupe na kando yake ako na ndizi ambayo imewekwa kwenye karatasi ya kinjano. Ndizi na mgomba ni za rangi ya njano.

Migomba ya ndizi ambayo imepangwa kwa foleni kulingana na mfumo maalum. Kwa umbali kunaonekana mtu ambaye amevalia t shirt ya manjano na long'i nyeusi. Migomba hizo ni za kijani kibichi.

Mkono wa mwanadamu ambao umevalia saa na nguo nyeusi upo umeshika mahindi ambayo yameathiriwa na viwavi. Kuna mashimo katika matawi hayo ya mahindi, chini kuna kiatu kisichoonekana vizuri.

Mhudumu wa kisayansi cha kilimo yuko katika sehemu yake maalum kwenye maabara, amevalia gwada maalum jeupe, mkononi ameshika vifaa vinavyomsaidia kufanya utafiti wake.

Watu wanne wanaonekana kushirikiana, kuwaingiza ng'ombe katika chumba fulani kinacho aminika kuwa cha matibabu na kuwasaidia wasiweze kushikwa na vimelea.

Mkulima ambaye ni wa kiume amevalia magwanda maalum na mgongoni amebeba mtungi wa kunyunyuzia dawa kwenye mfugo wake ambaye ni ng'ombe mweusi na madoadoa meupe.

Mtu wa kiume mmoja amesimama kando ya zizi la wanyama. Ng'ombe ambao ni watano weusi na wanne weupe ni mmoja. Nyumba hiyo imelindwa upande wa juu pekee yake. Kwa umbali kunaonekana miti. Kando kuko na mabaki ya chakula.

Mtu mmoja ambaye amevalia shati jekundu, kofia nyekundu, long'i nyeupe, amesimama kwenye shamba la ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi. Amesimama kwenye migomba yake iliyomea kwa foleni na mfumo wa kupendeza.

Mkulima mmoja anashughulikia ng'ombe wake mweusi mwenye madoadoa meupe mkulima huyu amevalia viatu maalum na kofia ameivaa upande wa mbele nyuma.

Mtu wa kike amevalia tishati nyeusi na sketi nyeupe yupo shambani kuliko na ndizi. Kwa umbali kunaonekana nyumba iliyo ya mabati, amevalia viatu ambavyo havionekani vizuri.

Mahindi yamewekwa na yamepangwa kwenye foleni maalum kwa kamba isiyoonekana japo kuwa kulingana na mtindo huo imewekwa kando na mlango ulio na kibuyu cha manjano.

Mkono wa binadamu umeshika ganda la ndizi lililogombolewa, ndizi zingine tatu zinaonekana zikiwa bado hazijagombolewa kutoka kwenye maganda yao ya kijani.

Kuna ndizi ambazo ni za rangi ya kijani. Zimepangwa kwa mpango na mfumo maalum. Mti unaonekana, migomba ya ndizi ambayo imesimama pia zinaonekana.

Kuna ng'ombe ambaye anakunya maji. Kando yake kuna vibuyu viwili. Kibuyu cha manjano na kibuyu cheupe. Amewekwa katika nyumba yake iliyojengwa kwa miti na mabati.

Mtu wa jinsia ya kiume ambaye amevalia nguo nyeusi anayamwaga maziwa kutoka kwenye ndoo ya samawati kuelekea kwenye ndoo nyeupe ambazo ziko kwenye gari maalum za kuyabebea.

Kuna mtambo wa kisasa wa kukamua maziwa kutoka kwenye ng'ombe na ng'ombe hao ni wa rangi nyeusi na nyeupe.